Jengo hili linaonekana kuwa limezeeka sana mpaka kule ndani kabisa. Nje kumeegeshwa magari mawili au matatu ambayo yana rangi nyeupe pia. Ukuta uko juu kuna maandishi ya rangi nyeusi.

Mandhari yako na utulivu. Kunaonekana kuwa mahali pa kubalizi au hoteli fulan, ilio na mazingira ya kupendeza sana. Miti ni mikubwa yenye majani ya kijani. Kuna nyumba kwa mbali inayoonekana imejengwa na paa la makuti. Pia kuna bwawa la kuogelea.

Jengo moja lililo katikati linaonekana la kupendeza, kando yake kuna nyumba nyingine zilizopakwa rangi nyeupe. Nje kuna mawe yaliyopangwa kwa ustaili na gari la rangi nyeupe pia limesimama au lineegeshwa.

Huko kuna msongamano wa magari barabarani ambapo kuna mengine yameegeshwa kando ya barabara. Pia kuna watu wanaopita hilo inaonekana imezekana magari.

Sehemu inaonekama kua uwanja wa ndege ambapo kumesimama ndege moja kubwa iliyo ya rangi nyeupe na ragi nyekundu. Kunaonekana kumesimama watu waliovalia mabandiko juu kuoneahana kua ni wafanyikazi wa kituo hichi. Kuna gari ndogo zinazopatikana kwenye uwanja wa ndege.

Mandhari ni ya bandarini ambapo kuna ferry mbili zilizo na rangi ya buluu au samawati kwa upande mmoja unaonekana. Pia maji yanaonekana yametulia. Pia kuna abiria aliye kwenye ferry nje na magari, pikipiki.

Linaloonekana kuwa kanisa limezungukwa na maua yenye rangi ya kijani na miti mirefu yenye mashina membamba. Kando yake kuna watu waliosimama.

Chombo cha usafiri au boti aina ya feri inayotumika kusafirisha watu kutoka kituo kimoja hadi kingine inaonekana kuwa juu ya maji ikielekea upande wa kushoto wa picha. Kwa mbali kunaonekana majengo na nyumba mingi.

Mazingira yanaonekana kuwa yanapendeza, yaliyo na nyasi za rangi ya kijani. Katikati yake kukiwa na barabara panda, kuna pia jengo la rangi nyeupe lililo na paa la makuti au mabati yaliyoozeeka. Pia kuna miti mirefu yenye shina nene, pia juu yake ikiwa na majani mengi ya kijani.

Vitu nne zinazoonekana zikisafiri kutoka upande mmoja wa bahari kuja mwengine zimebeba watu ambao ni wasafiri na bidhaa, pia magari zikileta upande huu wa mbele wa picha.

Hapa ni uvuli wa bahari maji yenyewe yanaonekana kuwa si matulivu. Watu wengi waliosimama huko kujifurahisha wengine kando ya miti wanaonekana wenye furaha.

Njia Ile Ina matatu inayoyobebea abiria imeegeshwa kando ya barabara .Mtu mmoja mwanaume anaonekana kuelekea upande wa kushoto kando ya barabara ya lami mwingine akielekea upande wa kulia ambaye ni mwanamke . Mwanamke anakoelekea kuna gari nyeusi.

Garimoshi inayopita kwa njia yake ya reli inaoonekana inabeba kontena kadhaa zenye rangi ya buluu, nyekundu, rangi ya kahawia ya kijivu. Inaonekana kuwa na upande wa mbele kitu kinachkaa kuwa bendera ya Kenya.

Gari ndogo za Tuktuk . Mbili zinaegeshwa kando ya barabara zimepakwa rangi nyekundu na mstari wa manjano kando. Zina hema yenye rangi nyeusi. Kwa njia, kando yake kuna gari ingine inayotembea ya kubebea abiria.

Watu hawa ambao wako na furaha, wanawake kwa wanaume wanaonekana wakisherehekea ubingwa wa timu ya mchezo wa boli au mambiu. Wengine wao wanaonekana wakipuliza kitu mdomoni akiwa na miwani yanayoonekana.

Feri mbili za kusafirisha abiria kutoka upande moja hadi nyingine, zinaonekana zimebeba watu wanaosafiri kuenda kituo kingine, kwa mbali kunaoneka nyumba refu ya ghorofa.

Ndani ya jengo hili kunaonekana pengine ni jumba la kuabudu la waislamu wanaonekana wanaswali mmoja wao akiwa amesimama na amevalia kanzu nyeupe na kofia.

Kifaa kinachoingishwa au kusimamishwa kwa ukuta unaoonekana kuwa umezeka sana au wa kitambo. Ni nanga ambayo inatumika kusimamisha meli. Inaonekana kuwa na kutu na nyororo fupi.

mazingira niya ufukweni ambapo kuna kiti na meza za kubarizi kando ya mto. Pia kunaonekana kuna boti zikizo majini. Maji yenyewe yanatulia tuli. Kwa mbali kunaonekana majengo ya nyuma.

Gari ya rangi nyeupe aina ya lori imesimamishwa kando ya barabara. Mlango wa nyuma umefunguliwa, ndani yake kukionekana kuwa mtu amesimama lile shati ya rangi nyekundu na kofia. Pia kuna bandiko iliyo nyuma ya gari.

Inaonekana kuwa na sehemu ya duka la sanaa au maduka ya kazi ya mikono. Ndani kuna meza zenye bidhaa mbalimbali kama fedha. Sanamu ndogo ndogo za wanyama, vifaa vya mapombo, bidhaa za asili na zawadi na pia vinyango mbalimbali vya kipekee. Raba za meza zimetengenezwa kwa mbao.

Gari dogo aina ya tuktuk za kubebea abiria zaonekana zimeegeshwa kando ya barabara ikiwa mazingira yenye umri. Hali ya hewa inakaa kuwa ya jua kali sana.

Maonekano kuu ya bidhaa kama vile komputa, viatu vya watoto pia bidhaa za malazi kama vile godoro. Kuna mtu aliyesimama hapo aliyevalia mavazi ya nje na kuna bandiko la chupa.

Gairi aina ya matatu ya kubebea abiria, inaonekana, niyakuvutia na kuandikwa maandishi mengi na picha zinazovutia abiria, pia ina magurudumu mawili upande wakulia.

Gari hili ni la aina ya Tuktuk la kubebea abiria lenye rangi ya manjano na alama nyeusi. Ina maandishi yanayosoma TAXI3PASS yenye usajili KTWC 562H.

Rais wa Jamhuri ya Kenya bwana William Samoei Ruto na mkubwa wa mahakama hapa inchini waonekana wameshika kitabu chekundu, wamevalia mavazi meusi na wanaonekana wamefurahi.

Mtu huyu aliye kwenye ufuo wa bahari ambaye amevalia shati ya rangi ya bluu yenye maandishi nyuma pia na kofia kichwani anaonekana kua anatembea kuelekea mbele kuliko na miti yenye majani ya kijani kibichi, kando yake kuna jumba lililojengwa.

Hapa labda kuna shughuli ya usajili na utoaji huduma pengine ni shughuli za kijamii kama vile afya, usajili wa vitambulisho ama kura. Kuna watu wengi wamekaa chini ya hema baadhi wakiwa na computer , karatasi ya mkononi na wamevalia mavazi rasmi.

Jengo kubwa ambalo limepakwa rangi. Watu wengine wakiwa wameketi juu ya mikeka wa dini ya Kiislamu wanaonekana kuwa wanasikiliza kitu fulani husika.

Eneo hili ni la kivuko kilicho kwenye mumbao wa bahari na hutumika kuvukisha. Mandhari ya mbele inaonyesha vichaka na miti huku weather ikiwa na mawingu meupe yaliyotanda. Hii ni taswira ya kawaida katika maeneo ya pwani.

Hapa ni ufuo wa bahari kunaonekana kuwa jua linachomoza au linatua nyakati za jioni. Kuna mtu au kifaa cha rangi nyeusi kwa umbali kinachoonekana karibu na miti.

Watu wanaonekana wenye furaha na tabasamu, wakifurahia ubingwa wa timu yao. Wamevalia mavazi nyeusi na wengine shati zenye mistari ya buluu na nyeupe.

Watu watatu wanaonekana kuwa wanatega samaki. Wanaweka neti majini. Wako ndani ya boti ambapo kuna bidhaa mbalimbali za uvuvi. Mmoja wao anasimama kuangalia mahali neti imetoka.

Wanawake wawili waliovaa mavazi ya kiislamu ya hijabu wamesimama. Nguo zenyewe ni nyeusi wakijifunika hadi usoni isipokuwa macho. Mtindo huu wa mavazi huakisi heshima, unyenyekevu na utambulisho wa kidini.

Kundi la watu wanapanda kwenye kivuko cha ferri kiitwacho Henry mbogoni, chombo hiki kinatumika kusafirisha ili kuvukisha watu magari na bidhaa kutoka upande moja hadi mwingine. 𝑀bali kuna majengo ya nyumba, hali ya anga ina mawingu.

Kwenye bahari ambayo maji inayonekana kuwa si matumizi mno. Pia kuna mabanda yaliyotengenezwa na majani ya makuti. Mchanga wenyewe ni mweupe.

Gari dogo aina ya tuktuk iliyo rangi ya samawati inaelekea upande mmoja wa barabara. Kando yake kuna mti ya minazi ambayo iko na majani ya kijani kibichi. Mawingu yanaonekana kuwa ya rangi ya buluu na mengine mepesi.

Nazi iliyotumika iko chini ya mchanga mweupe ifukweni mwa bahari na kwa mbali kunaonekana matawi ya rangi ya kijani kibichi pia maji yanaonekana kuwa matulivu.

Watu waliovalia sare za chama cha kisiasa cha PNU wamevalia mashati rasmi na skafu za buluu na wanaonekana kusherehekea tukio fulani. Kuna keki, glasi za vinywaji na furaha kwa jumla.

Nyumba za mabanda zilizojengwa na mabati na mbao ama kuni, zaonekana ndani yake kukiwa na watu, kando yake kuna kioo ya gari ya kuangalia nyuma. Mabati moja iliyojenga nyumba hiyo imeandikwa na rangi nyeupe, "Airtel .

Hii ni sehemu ya uwanja wa ndege ambapo ndege imeegeshwa karibu najengo la abiria na wafanyakazi wa uwanja wakiwa katika shughuli mbali mbali. Uwanja kama huu ni sera muhimu ya miundo mbinu ya usafiri unaosaidia kuunganisha miji na mahali.

Watu hawa ambao wameketi wakiangalia kandokando, na wengine mbele, waonekana wametulia wakigonja huduma fulani ndani ya jumba hili, wengine wamesimama.

Mandhari ni ya ufuoni mwa bahari ambapo pamesimama boti ndogo tatu pia kuna boti zingine kubwa aina ya feri zilizo majini zinazotumiwa kusafirisha watu kutoka kituo kimoja hadi kingine. Upande mwingine wa mto kuna majengo mengi.

Hapa kunaonekana kuwa na mkutano mkubwa ambapo kiongozi ana hafla kubwa ya kuhutubia watu walio wengi. Wengi wanavalia maguo ya kanzu ya Waislamu wanaume pia kuna hema za rangi nyeupe zenye kitambara yenye rangi ya bendera ya Kenya.

Watu waliovalia mavazi ya wanaoburudiwha watu kwa nyimbo za kitamaduni, wanaonekana wamepangwa laini mbili, mojawapo ikiwa ni ya wanawake ingine ya wanaume waliovalia shati ya manjano na shuka. Pia kando yake kuna mwanaume anayepiga kitu. Kando yake pia kuna mwanaume mwingine aliye kando ya wanawake.

Hapa ni mlango wa jengo. Watu wanne ambao ni wanawake ambao wamevalia nguo za kitamaduni na wanakaa na wanacheza mziki wa kiasili Ili kuburudisha watu.

Boti mbili aina za feri zinazosafirisha watu kutoka kimoja hadi kingine zinaonekana zinasafirisha watu na magari na bidhaa zingine kutoka pande moja kuelekea upande wa kushoto wa picha, maji yanaonekana kuwa matulivu. Kwa mbali kunaonekana miti iliyo na majani kya kijani.

Huu ni ufukwe wa bahari, mahali penye mandari ya kuvutia sana. Chini kuna mchanga mweupe, alama za nyayo pengine za watu waliotembea ufukweni. Mawimbi madogo ya bahari na miti ya minazi upande wa kulia.

Tukio hili ni rasmi na watu wanaonekana wamesimama. Aliyesimama hapo mmoja wao amevalia suti ni aliyekuwa rais wa Jamuhuri ya Kenya bwana Uhuru Muigai Kenyatta. Majaji watatu wamevalia joho na kofia maalum.

Unaonekana kuwa na majengo marefu ya nyumba. Kando ya barabara kuna gari ya abiria ambayo imeegeshwa upande wa kushoto. Upande mwingine wa kulia kuna gari za kibinafsi zimeegeshwa pia. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwa jela.

Mwanamke mrembo aliyevalia miwani na kushuka anaonekana mwenye maneno akiongea katika kipaza sauti kuhusu mtu aliyehusisha nchi.

Mazingira ni ufukweni ambapo kuna mchanga mweupe. Maji yanaonekana kuwa matulivu. Kando yake kuna vitu za kupumzika; viti ambapo watalii hupumzika.

Gari aina ya matatu inayowabebea abiria inaelekea upande wa kushoto wa picha kando yake kukiwa pikipiki iliyoegeshwa. Upande mwingine kuna magari pia yanayoegeshwa.

Ni jengo la kanisa lenye maandishi makubwa ya bluu yanayosomeka Shiloh Celebration Churches juu ya mlango wa kuingilia juu kabisa kuna msalaba mweupe ishara ya Ukristo.

Mazingira ni ya ufukweni ambapo kuna mchanga mweupe na kunaishara kuna takataka chini ya karatasi meusi kando yake kuna miti ya nazi mirefu ambayo ina majani ya kijani.

Gari kubwa limebeba konteina kubwa iliyo na maandishi ya rangi nyeupe nyuma. Gari hili linaonekana miguu tatu upande wa nyuma pia hapo nyuma kuna mistari nyekundu na manjano.

Jengo hili linaloonekana kuwa nyumba ya kuabudu la waislamu kulingana na dini yao kumesimama watu wengi nje kwenye hema ya rangi nyeupe.

Eneo ni la bustani au uwanja wa kijani uliozungukwa na nyasi kavu pamoja na miwa na mitende. Njia ya matofali mekundu inaonekana upande wa kushoto ikiunganisha maeneo tofauti ya bustani. Mazingira ni tulivu safi na yenye hewa safi ikiashiria sehemu ya mapumziko.

Sehemu ni uwanja wa ndege au kando ya uwanja wa ndege ambapo kuna mama mmoja mzungu. Anayekabililiwa na watu wenye furaha ambao wanacheza msimu wa kitamaduni. mbele wakiwa wanawake nyuma yao wakiwa wanaume wawili. Kando yao kunaonekana wafanyikazi wa ndege na watu wengine wakiwa wanaangalia picha.

Mashini nyeusi za kufulia nguo zimepangwa kwa mstari mmoja. Zimeekelewa juu yake bidhaa za kufulia nguo iliyo na maandishi sunlight mbili zikiwa zimeekelewa bango yenye jina sunlight.

Ni ufukoni wa bahari ndipo kuna changa ya rangi nyeupe. Kando ya picha kukiwa kumesimama mtu ambaye ni mwanaume aliyevaa shati nyeupe iliyo na maandishi ya rangi ya blue pia kuna buti ya rangi ya samawati kwa mbali kidogo na miti ya mnazi iliyo na majani ya kijani.

Boti mbili iliomajini za kubebea watu ama feri zimepakia watu kutoka kituo kimoja hadi kingine. Vinaonekana vikiwa baharini zikisafirisha watu. Upande wa nje ziko na rangi ya blue upande mmoja.

Hapa ni Mombasa uwanjani wa ndege ambapo mahandishi makubwa yanayosomeka nyuma ya jengo ni, "Kenya Airways Welcomes you to Mombasa." Kuna ndege ya Kenya Airways upande wa kulia na maeneo ya maegesho ya magari pia.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ya uwanja ambapo watu wengi wamesimama kushangilia kitu fulani cha mchezo. Mmoja wao ameshika bendera ya Kenya iliyo na rangi ya rangi ya kijani, nyekundu, nyeupe na ya nyeusi pia.

Kundi la watu wanaoonekana kuwa ofisini, wamevalia koti ya rangi nyeupe. Mmoja wao akiwa amenyoa upara, mwingine anaangalia juu ambaye ni mwanaume. Ukuta wa nyumba hizi una jina huduna Kenya.

Ofisi fulani inaonekana kuwa inasajili watu au kupeana huduma fulani. Juu ya meza kuna tarakilishi au kompyuta ambazo zinatumiwa na watu walio valia sare au mavazi rasmi. Meza zilizowekelewa hizi vitu ni za mbao.

Ufukwe wa bahari mbali kunaonekana miti iliyo na matawi ya kijani, kukiwa na nyumba ama vibanda zilizo na paa ya matawi ya makuti pia mchanga wenyewe ni mweupe.

Kuna kontena mingi zilizopakiwa juu ya meli kubwa za dari, ni za rangi tofauti kama vile bluu, nyeupe, kahawia na kijivu, meli hiyo Iko kando ya kati la bandari la dari, maandhari yanaonyesha shughuli za usafirishaji ya mizigo.

Watu wawili wanaume wanaonekana mmoja wao anaonekana akibeba kitu mkononi mwake wa kushoto. Mtu aliye kando yake amevalia shati nyeupe na suruali nyeusi wanaonekana wakitembea ufukweni mwa bahari.

Watu wengi, wanaume na wanawake wanaonekana wamesimama nje ya jengo kubwa inaonekana kuwa ya kuabudu ya dini fulani, wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyeupe ambao ndio wanaonekana wanaofanyisha wengine vile ambavyo watafanya.

Mazingira yanaonekana kuwa safi kabisa. Nyumba iliyoonekana hapo karibu imeekwa paa la makuti pia kuna mti wa majani ya rangi ya kijani kibichi na mnazi pia ulio kando

Watu waliovalia suti ama nguo, mavazi rasmi ya chama cha ODM na wengine kuvalia kofia za rangi ya manjano. Waonekana kuwa na mkutano wa dharura kuongelea mambo ya wanasiasa ya chama cha ODM.

Watu wapo wanaocheza mziki wa kitamaduni, wanawake wakiwa mbele na wanaume nyuma ambapo wamevalia manguo ya kitamaduni pia. Wanaonekana wakiburudisha watu na mziki.

Mazingira haya yako na mchanga mweupe na miamba mikubwa ya asili ambayo imefunikwa kwa sehemu na mimea ya kijani, ikionyesha mandhari ya kuvutia. Nyuma ya picha kuna jengo na upande wa kulia kuna mtu ambaye ameketi karibu na...

Hapa ni ufukweni wa bahari palipo na mchanga wa rangi nyeupe. Kando yake kukiwa na miti yenye majani ya kijani kibichi. Kando ya mto kunaonekana watu ambao wamesimama.

Jengo hili lililo na maandishi ya kiislamu juu, inaonekana kuwa jengo ambapo waislamu huenda kuabudu, nje yake kukiwa na mawe yaliyopangwa. Pia mtu anayeelekea kwenye lango lililofunguliwa, amevalia kanzu nyeupe.

Kundi la watu wanaonekana kuwa wa dini ya kislamu, wanaonekana wakiwa wametulia wamenyamaza katika maombi yao ya kuswali.

Kando kuna miti mikubwa ambayo ina rangi ya kijani kibichi. Kando yake kukiwa na njia mbili za magari.

Watu wanainua mikono wakionekana wakiwa ndani ya kanisa. Mbele kuna muubiri, kando yake kukiwa na msalaba, inayoonyeshana kuwa maombi ni ya Kikatoliki.

Boti chache zinasafiri kuelekea upande mmoja mbili zikionekana kwa karibu nyingine mbali. Kunaonekana kuwa mawingu maji yanayotulia.

Jengo la kale lililojengwa kwa mawe, lenye milango miwili yenye umbo la duara, juu inaonekana kuwa ya kihistoria. Kuna mtu mmoja aliyevaa kofia na kanzu akitembea kuelekea upande wa kulia wa picha. Mbele kuna kivuli cha mti mkubwa unaomea karibu. Mandhari ni tulivu.

Upande mwingine kama sehemu ya gari iliyo kando, kando yake kuna nyasi iliyo ya kijani kibichi pia makazi ya watu.

Veranda iliyosafi iliyo na maandishi yaliyoandikwa na rangi ya samawati karibu hamu tamu. Kuna watu wansimama mazingira yanaonekana masafi, kuna viti pande zote mbili za veranda hiyo.

Vyombo viwili vya baharini vinavyoonekana vinasafirisha watu na bidhaa zingine, vimepakwa rangi ya samawati, kwa mbali kunaonekana manyumba na miti.

Maandhari ya mafukweni, mbele kuna mchanga mweupe na takataka madogo madogo, karibu na maji ya bahari kuna watu wawili, mmoja anainama kana kwamba anakusanya kitu kutoka baharini.

Mawe makubwa mno yanaonekana yakiwa kando ya mto mkubwa ulio na rangi ya samawati hivi.

Vyombo mbili vilivyo baharini zinaonekana kuwa meli zinabeba watu ndani na magari. Kwa umbali inaonekana majengo ya nyumba refu.

Wanawake watatu wamekalia viti vya rangi ya samawati na wanaume wawili. Mtu mwingine amesimama wakiwa wanarekodi vitu kwenye makaratasi. Juu ya meza wanayorekodia, kuna simu.

Kundi la watu wameketi wengi wao wakiwa wamevalia kanzu ya rangi nyeupe na kofia kichwani wanaangalia kando ndani ya nyumba inayoonekana kama mahali pa kuabudu. Mbele mmoja wao aliyevalia vazi tofauti amesimama. Wengine wamesimama kwa lango la jengo hilo.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wako nje ya nyumba inayo maandishi Ziwani Pentecostal Assemblies, yenye mlango wa mweupe na mwengine kando yake wa rangi ya samawati.

Ofisi inayoonekana kuwa ya serikali, kuna watu wanaume kwa wanawake, kuna mabandiko yaliyo na rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyekundu.

Watu wawili baharini wanaonekana wanajiburudisha na boti mbili zenye rangi nyekundu juu wakiwa wamevalia mavazi mazuri ya...

Magari mengi yako chini ya viti yakiwa na abiria. Kando yake kuna nyumba tatu zilizo... Kwa umbali kunaonekana miti.

Watu wanatembea kwa miguu kando yao kukiwa na gari kwa barabara yanayotembea hadharani. Mbali kukiwa na manyumba ya ghorofa. Juu kunaonekana kunapitia nyaya za stima.